Tangazo la benki ya "KCB" likionyesha mteja akiwa amesimama katika mashine za kisasa za kutolea pesa zinazofungwa ukutani katika maeneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja kwa kupatikana kwa saa ishirini na nne huku mazingira yake yako tulivu, nadhifu na yanavutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Tangazo maalumu la benki iitwayo "absa" kuhusu upatikanaji wa benki hiyo katika maeneo ya karibu na watu. Ikielezea kuwa watu wanaweza kuweka, kutoa na kutuma pesa; wakiwa maeneo ya karibu bila ya kuwa na haja ya kwenda kutafuta huduma mbali.

Ndani ya benki safi na yenye utulivu, muhudumu amekaa nyuma ya meza akimuhudumia mteja alie simama mbele yake kwa mpangilio, benki hii inatoa huduma za amana, mkopo na akaunti na miamala ya kielektoniki kwa ufanisi mkubwa.

Katika jengo la kisasa lenye mpangilio mzuri lenye matangazo yaitwayo ,"Equity Benki" ni sehemu maalumu ambapo watu hupata huduma za amana, mikopo, akaunti na miamala ya kielektroniki katika ufanisi mkubwa.

Katika tangazo la benki la tawi la "NBC" mteja anatoka pesa kutoka mashine ya kisasa ya kutoa pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana Kwa masaa ishirini na nne, huku mazingira yake yakiwa ni tulivu, nadhifu yanayovutia wateja kufika Kwa urahisi na usalama.

Muhudumu ndani ya baa safi ya kisasa, akiwa nyuma ya kaunta akichanganya vinywaji mbalimbali kwa ustadi, nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa chupa za vileo mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, mwanga hafifu wa kuvutia unaipa baa mandhari tulivu na ya kisasa.

Jioni imeingia na ndani ya baa nzuri yenye mwanga wa kuvutia wamekaa watu wakiwa wanapata vinywaji baridi na vilevi, huku wakiwa wanapata huduma nzuri kutoka kwa mhudumu aliyevalia shati nyeupe yenye nembo ya jinsi ya kutuma sms na kufanya malipo.

Mhudumu ndani ya baa safi na ya kisasa, akiwa nyuma ya kaunta akichanganya ninywaji kwa ustadi nyuma yake kuna rafu kubwa iliyo jaa chupa ya vileo mbalimbali, vilivyo pangwa kwa mpangilio mzuri mwanga hafifu na wakuvutia una ipa baa mandhari tulivu na ya kisasa.

Muhudumu ndani ya baa safi na yakisasa akiwa nyuma ya kaunta, akiwa ameshikilia kinywaji na nyama yake kuna rafu kubwa iliyojaa chupa za vileo mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga hafifu wa kuvutia unaipa baa mandhari nzuri na tulivu na yakuvutia.

Mteja akiwa amesimama mbele ya meza ya kaunta ya baa huku ameshikilia kinywaji chake cha furaha, muhudumu akiwa nyuma yake amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vioo vya aina mbalimbali, mandhari hii inawakilisha utulivu wa akili kwa wateja wanaokuja kupata huduma kutoka eneo hili.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani iliyo safi na yakuvutia, ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kwa ajili ya kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Nje ya duka kubwa liitwalo ''NISSAN'' muuzaji na mnunuzi wanafanya makibidhiano baada ya mteja kununua gari katika sehemu ya maonyesho ya kuuzia magari, ambapo magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta magari.

Katika sehemu ya maonyesho ya magari iitwayo Hyundai, magari mbalimbali ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa. Kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja likiwa tayari kwa majaribio ya kuuza kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani iliyosafi na ya kuvutia likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa likionyesha viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji ameweka vizuri ndo imejaa maziwa katika meza yake ya mbele mazingira ya duka hili yakiwa ni safi na yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuwahudumia wateja wanaokuja dukani hapa.

Nnje ya duka kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo "Kieni", kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja anaweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa za aina mbalimbali kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitakazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautamatiki, nje ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mteja kutoka nchi za kigeni akiwa amesimama nje ya duka hili likiwa na rangi za bluu na nyeupe likiwa safi na lenye mpangilio mzuri huku likiweka matangazo ya jina lake nje. Mazingira haya yanahamasisha afya bora na matumizi ya bidhaa salama zitokanazo na maziwa.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine ya kisasa inauza maziwa yaliyopashwa moto tayari kwa kunywa ambapo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalojishughulisha uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, Kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine Kuna maandishi yanayoeleza kuwa " maziwa ni safi na salama kwao."

Nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyopashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa. Duka lina rangi ya bluu na nyeupe, likiwa ni safi na lenye mpangilio mzuri mazingira haya yanahamasisha afya bora na matumizi ya bidhaa salama zinazotokana na maziwa.

Watu na mhudumu wamesimama nje ya duka maalumu la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, wakifurahia kusubiria maziwa hayo wanayokunywa kwenye vikombe. Duka hili lina rangi ya bluu na nyeupe, likiwa ni safi na lenye mpangilio mzuri na mazingira yanayohamasisha afya bora kwa matumizi ya bidhaa salama.

Ndani ya duka linalojihisisha na uzaji wa bidhaa za maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka katika mfumo wa kiautomatiki, na juu ya mashine kuna maneno yanayo someka kuwa ''maziwa ni safi na salama kwa afya''.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambapo mteja hulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, nje ya mashine kuna maandishi yanayoelezea kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya ya binadamu.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka inayoshughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachokitaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Muuzaji wa jinsia ya kike, akiwa amesimama nje ya duka la maziwa liitwalo Agnes, akitazama upande wa mlango, huku ukuta wa duka ukionyesha jina na nembo yake kwa rangi ambayo mazingira yakiwa yanatoa hisia ya usafi na utulivu kwa wateja wanaokuja kununua bidhaa kutoka dukani hapo.

Mteja wa jinsia ya kiume, akiwa amesimama nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo “Kieni”, akitazama kwa makini upande wa dirishani, ukuta wa duka lile unaonesha jina na nembo kwa rangi angavu, huku mazingira yakitoa hisia ya usafi na utulivu.

Watu wamesimama nje ya duka maalumu la kuuzia bidhaa zitokanzo na maziwa, wakifurahia kunywa maziwa katika duka hili. Duka hili lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa ni safi na lenye mpangilio mzuri. Maziwa haya yanahamasisha afya bora na matumizi ya bidhaa salama zitokanazo dukani hapa.

Katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine ya kisasa iko ndani ikiwa inauza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayouza maziwa ambayo yashachujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja ameweka chupa na anaingiza kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa maziwa ni safi na mazuri kwa afya anapo kwenda kuyatumia yanampa furaha na burudani.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayali kwa kunywa; mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki; juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoweza kuwa “maziwa ni safi na Salama kwa afya".

Katika duka linalojishugulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa, kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja hulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiautomatiki na kuuziwa maziwa katika chupa, juu ya mashine hii kuna maandishi yanayoeleza kuwa, maziwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linalouza bidhaa zitoakanao na maziwa, muuzaji wa kike akiwa anajaza maziwa kwenye chupa kwa kutumia jagi kwa umakini, pembeni kuna jokofu dogo jeupe linalotumika kuhifadhi bidhaa, ili ziwe salama na baridi, mazingira ya duka ni safi na yamepangwa vizuri kuwahudumia wateja.

Mashine hii ni ya kisasa, inayouza maziwa yaliyopashwa moto na kuchunjwa, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa yake na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya hii mashine Kuna maandishi yanayoeleza kuwa "maziwa ni safi na salama" kwa afya ya binadamu.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki, juu ya mashine Kuna maandishi yakieleza kuwa maziwa ni safi na salama kwa afya.

Duka la kisasa linalouza mashine zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambapo mteja hulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, nje ya mashine kuna picha na maandishi yanayoelezea maziwa ni safi na salama kwa matumizi ya binadamu.

Muhudumu wa duka la samani amekaa kwenye makochi, huku makochi hayo yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la samani yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwavutia wateja wanaotafuta samani za kisasa.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mtindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka yana akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Duka la kisasa la samani limejaa samani mbalimbali kama makochi, meza, kabati na vitanda vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Vitanda vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio katika sehemu ya kuuzia samani vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja; mandhari ya eneo hili yana akisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanao tafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Kochi la kisasa limepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani, ikionesha rangi na mtindo wa kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili yanaakisi ubora na bidhaa ya maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vipi maalumu vya mbao vimetengenezwa na kuchungwa vizuri na kupangwa katika mpangilio mzuri katika duka la kuuzia samani vikionyesha mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya sehemu hii ya kuuzia samani ina ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa katika mpangilio mzuri ndani ya duka lenye samani za kuvutia yakionesha rangi na mitindo tofauti tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali na ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, nje ya duka la kuuzia samani lililozungushwa na uzio wa bati likionyesha rangi na matendo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Fundi Seremala wa jinsia ya kiume akiwa katika sehemu maalumu ya kutengenezea samani. Akiandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi. Anajitahidi kukamilisha samani hizo kwa wakati ili ziuzwe na kumpatia kipato cha kuendesha maisha yake.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja; mandhari ya duka yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani bora za kisasa na zinazodumu.

Vitanda vya aina mbalimbali vimepanga katika mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia thamani vikionyesha mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta thamani za kisasa na zinazodumu.

Kabati, meza, na makochi zimepangwa nje ya duka, huku jengo la mabati likiwa kwa nyuma, samani hizi zinaonesha biashara ya fanicha za nyumbani, na ofisini zikiwa tayari kwa wateja, wanaotembea au kupita karibu na eneo hili kwaajiri ya kuchagua.

Makochi na viti vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili yanaakisi ubora wa bidhaa na maandilizi ya kuwahudia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi, makabati, meza na vitu mbalimbali vinavyotumika katika maduka ya samani, vimepangwa nje ya duka la kuuzia samani vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka inaakisi ubora wa bidhaa zilizopo na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Vianda vya kisasa vikiwa vimepangwa kwenye mpangilio mzuri katika duka la samani ya kisasa lenye kupendeza linaloitwa "BATCH". Likionesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za bora na za kisasa.

Mafundi selemala wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani. Wakiandaa mbao kwa kutumia randa na vifaa vingine vya kazi. Wanajitahidi kukamilisha samani hizo kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendesha maisha yao.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka yanaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja, wanao tafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Viti na meza za mbao vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika sehemu ya kuuzia samani vikionyesha rangi na mtindo wa kuvutia wateja. Mandhari ya eneo hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Viti vizuri vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza huku taa nzuri zikiangaza, muhudumu anatembea kwa kujigamba na kwa furaha katika mandhari nzuri ya hoteli inayoleta utulivu na starehe kwa kila mteja anaefika mahali hapo.

Chumba cha hoteli chenye mandhari ya kuvutia kikiwa ni kitanda cha mbao safi kilichopambwa na shuka jeupe, taa za jioni ikiangaza kwa utulivu na kiti cha kufanyia kazi kilichowekwa kwenye kona pembeni ya kitanda, mandhari ya ndani inaonyesha usafi mwanga wa kutosha na mazingira yanamkaribisha mgeni kwa starehe.

Hoteli ya kisasa yenye mandhari nzuri na ya kuvutia, iloyopangwa na ukuta wa rangi ya bluu na nyeupe, huku makochi ya kisasa yakiwa yamepangwa vizuri katika muonekano wa kuvutia, sehemu hii inaakisi uzuri wa mazingira kwa wageni wanaokuja kupumzika katika eneo hili.

Katika eneo la kisasa na lililopambwa vizuri, lililowekewa vitu kwa mpangilio wa kupendeza huku taa nzuri zinaangaza kwa upole, watu wanakuja kufurahia eneo hili na mandhari ya kuvutia inayoleta hisia za utulivu na starehe kwa kila mgeni anayekuja hapa.

Viti vizuri vimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza huku taa nzuri zikiangaza kwa upole watoto wanacheza kwa furaha, karibu na mama yao na mandhari nzuri ya hoteli inaleta hisia ya utulivu na starehe kwa kila mgeni.

Ndani ya mgahawa wa hoteli mhudumu anamuhudumia mteja chakula kwa tabasamu akiwa amevalia sare nzuri za kupendeza amesimama mbele ya mteja aliyekaa mezani, na kutoa huduma kwa ustadi huku akihakikisha mteja anafurahia na kupata huduma iliyobora.

Katika duka linalo uza bidhaa za mahitaji ya nyumbani, muuzaji amepanga katika meza bidhaa kama: nyanya, vitunguu swaumu, karoti, na mboga za nyumbani, mahali hapa watu kuja kununua mahitaji haya ya muhimu ya nyumbani, kwa ajili ya kuwapatia chakula cha kila siku na kukidhi mahitaji yao.

Soko limejaa matunda ya aina mbalimbali kama maembe, ndizi, machungwa na mananasi yakiwa yamepangwa vizurri juu ya meza na mengine yametundikwa. Wateja na wauuzaji wakiwa katika shughuli za kuuza na kununua kwa utulivu kwenye mazingira safi na yaliyojaa rangi za matunda.

Muuzaji anamhudumia mteja aliyekuja kumuungisha bidhaa, huku akiwa amesimama nyuma ya meza zilizopangwa bidhaa mbalimbali kama; nyanya, mboga za majani na mayai. Sokoni ni sehemu ya wazi yenye shughuli za kila siku, zinazosaidia uchumi kwenye jamii.

Soko kubwa, lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga, viatu, na nguo za kiutamaduni, likiwa na wahudumu wanaosubiria wateja kuja kuchukua bidhaa katika eneo hilo, likiwa ni eneo muhimu linalovutia kuhudumia watu mbalimbali, ikiwemo watalii.

Wauzaji wakiwa wamepanga matunda ya aina mbalimbali kama maembe, ndizi, karoti na machungwa; huku wakisubiri wateja wanaopita kununua bidhaa hizi ili yaweze kuwapatia kipato. Soko ni eneo la wazi linaloruhusu shughuli za kila siku kuendelea.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya vitunguu na mboga za majani chini kwa mpangilio rahisi wakisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi na ni shughuli za kila siku unanisaidia uchumi wao.

Ndani ya Soko, muuzaji amepanga vizuri nyanya zake katika matenga maalumu ya rangi ya njano katika mpangilio rahisi, huku akisubiri wateja kwa utulivu wanaopita kuchagua bidhaa, mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi na yenye shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi katika jamii.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga nyanya, vitunguu, na kabichi kwa mpangilio mzuri wanasubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa. Huku mazingira ya soko yakiwa ni ya wazi na shughuli za kila siku na husaidia uchumi katika jamii.

Katika eneo la kuuzia bidhaa muuazaji wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya vitunguu vilivyopangwa vizuri katika ndoo, akisubiri kwa utulivu wateja wanaopita kuchagua bidhaa huku mazingira ya nyuma yake yakiwa ni wazi na yenya shughuli za kila siku zinazosaidia uchumi wake.

Wauzaji wawili wakiwa wamekaa nyuma ya meza iliyopambwa vizuri, mazao kama nyanya, hoho, karoti, pilipili manga na maharage wakisubiri wateja wanaokuja kuchagua bidhaa za nyumbani kwao na kujipatia kipato cha kila siku.

Katika soko kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama mikoba, mikanda na mabegi, huku wauzaji wakiwa wamesimama wakihudumia wateja mbalimbali, na baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini, ikiwa ni eneo muhimu linalovutia watu kuja kuchagua bidhaa zao za kutumia nyumbani na katika sehemu zao za kazi.

Katika eneo la soko matunda ya aina mbalimbali yamepangwa chini katika mpangilio mzuri yakiwemo maembe, machungwa, ndizi na matikiti maji, yote haya yakiwa tayari kumhudumia mteja anayekuja kununua na kuwapatia wauuzaji kipato chao cha kila siku.

Sokoni muuzaji mwanamke amekaa akiwa amepanga bidhaa zake kwenye meza kama; nyanya, vitunguu, tangawizi na mboga za majani. Huku zikiwa katika mpangilio mzuri wa kuvutia, na kusubiri wateja wanaokuja kununua kwa ajili ya kumpatia kipato.

Soko limejaa matunda mbalimbali kama: maembe, ndizi, matikitimaji, na mananasi, yaliyopangwa juu ya meza na kuwekwa vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja, wateja na wauzaji wakiwa katika shughuli za kuuza na kununua kwa utulivu kwenye mazingira safi yaliyojaa rangi mbalimbali za matunda.

Soko kubwa lenye bidhaa za kitamaduni kama shanga na nguo, limejaa wauzaji waliokaa kuwahudumia wateja mbalimbali, huku baadhi ya watu wakichagua bidhaa kwa makini. Likiwa ni eneo muhimu linalovutia sana na kuhudumia watu mbalimbali ikiwemo watalii.

Jengo la kisasa lililojengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vinavyotumika kwa makazi na ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, linalolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Jengo la kisasa likiwa limejengwa katika eneo la mjini likiwa na vyumba vitakavyo tumika kwa ajili ya makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi mjini.

Majengo ya kisasa yaliyojengwa katika eneo ya mjini yakiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi na ofisi, majengo haya yanawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi yanayalenga kuongeza fursa za biashara mjini.

Dalali akiwa anamuonesha mteja eneo la sebule lililojengwa katika eneo la kisasa la jengo linalowakilisha uwekezaji katika sekta ya ardhi na makazi; unaoongelea kuongezeka fursa za biashara na makazi mjini.

Nguo zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri, huku nyingine zikiwa zimekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza na viatu vya aina mbalimbali na miundo tofauti ikiwa ni sehemu ya duka kubwa lenye mduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua vitu wanavyovitaka.

Jengo kubwa la kisasa lenye maduka mbalimbali ndani yake linaonekana likiwa safi, limepangiliwa vizuri, na mwanga wa kutosha watu wakiingia na kutoka wakiwa na mikoba ya bidhaa walizonunua kutoka maduka tofauti yakiyopo ndani ya eneo hili.

Juu ya meza viatu vimepangwa vizuri vikiwa na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu kubwa ya jengo lenye maduka mbalimbali ya bidhaa na aina tofauti na kuwapa wateja uwanda mpana wa kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Nguo zimekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza, inayoonesha mapungufu ya bei ya asilimia hamsini na tano, zikiwa na rangi na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi.

Nguo na mikoba zimetundikwa vizuri kwenye duka lenye mpangilio mzuri, zikiwa na rangi na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali na bidhaa tofauti na kuwapa wateja uhuru wa kuchagua mavazi haya. Wateja wengi wameonekana wakizunguka hapa na pale wakichagua mavazi yanayowafaa kwa ajili ya kujiridhisha nafsi zao.

Viatu vya aina mbalimbali vimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri vikiwa na rangi na miundo tofauti, vikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa ya aina tofauti na kuwapa wateja uhuru wa kuchagua kitu na viatu wanavyotaka.

Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu ya mbao kwenye duka lenye mpangilio mzuri likiwa na rangi na mihndo tofauti. Ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazotaka.

Viatu na mabegi vimepangwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio mzuri vikiwa na rangi na miundo tofauti, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti na kuwapa wateja watoto mfano wa kuchagua bidhaa unazozitaka.

Duka kubwa na la kisasa , lenye tangazo linalosema “fruiti na vegeteblezi” likiwa katika eneo safi na lililokuwa na mpangilio mzuri, huku mazao na bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa katika rafuu za mbao zikivutia wateja wanaokuja kununua bidhaa kutoka mahali hapa.

Katika duka kubwa na la kisasa bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu za kuvutia, mwanga wa eneo hili unaakisi ubora wa bidhaa wateja wanapokuja kuchagua waweze kujipatia bidhaa bora na za kufaa katika mahitaji yao walioyapata.

Ndani ya duka la kisasa lenye mwanga wa kupendeza vinjwayi vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda safi, mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi. Huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu na taa zenye muangaza wa kuvutia hongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Duka kubwa na la kisasa lenye milango ya kioo na kuta nyeupe, huku taa zenye mwangaza wa kutosha likiendelea kuongeza mvuto katika duka hili. Duka hili lina bidhaa mbalimbali zinazohitajika nyumbani na mfanyabiashara. Bidhaaa hizo ni kama vinywaji, biskuti, mikate na nguo. Muonekano wa duka hili huvutia wateja wengi kuja kununua bidhaa zao.

Katika duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa katika mpangilio mzuri kwenye rafu, kuanzia: soda, juisi za matunda safi, na maji. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu. Saa zenye mwanga wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane ni la kisasa

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza vinywaji na vitafunwa vya aina tofauti vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda, biskuti na keki. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Katika duka kubwa na lakisasa safi, na lenye mwanga wa kupendeza, muhudumu amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vinywaji vya vileo mbalimbali kwa mpangilio wake. Unavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa yenye usafi ya hali ya juu. Taa zenye mwangaza wa kuvutia huongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Katika duka kubwa la kisasa, mteja anachagua viungo vya matunda kama: pilipili hoho, matango na kabichi; vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa na rangi ya kuvutia inayoonyesha ubora na usafi wa bidhaa. Huku mazingira ya duka yakiwa nadhifu na ya kuvutia ununuzi